Duka la nguo la mitindo lenye sanamu iliyovaa kilemba, miwani kubwa na shali likionyesha maonyesho yaliyoratibiwa ya vifaa. Mkoba na mikufu imepangwa mbele ya sanamu huku pochi na vifaa vya ziada vikionyeshwa kwenye rafu nyuma na kuunda mazingira ya kuvutia ya ununuzi.

Duka la nguo la kisasa lililo na raki zilizojaa nguo maridadi na za kifahari. Nguo za aina mbalimbali kama sketi, rinda na suruali zimeanikwa kwenye raki kwa mpangilio mzuri katika duka hili lililoangazwa vizuri.

Rafu ya nguo katika duka la nguo, iliyojaa aina mbalimbali za nguo kama vile marinda. Rafu hiyo iliyotengenezwa kwa chuma cheusi, imegawanywa katika sehemu mbili. Nguo hizo zina rangi, mitindo, na urefu tofauti. Mandhari ya nyuma ya rafu, ni ukuta wa dhahabu, wenye muundo wa pembe tatu za kijiometri. Mpangilio umeangazwa vizuri, na unavutia umakini kwenye nguo, na kuunda mazingira ya kuvutia, kwa wateja watarajiwa.

Viatu vilivyoonyeshwa kwa mpangilio nadhifu, kwenye rafu za wima katika duka la nguo la kipekee. Mpangilio huu mzuri, unawakaribisha wateja kuchagua bidhaa, kutoka kwa uteuzi mpana. Nafasi safi iliyoangazwa vizuri, na uwasilishaji uliopangwa, huunda uzoefu wa ununuzi usiozuilika.

Ndani ya duka la nguo la kipekee linalotoa punguzo kubwa kama vile asilimia sitini na saba, mkusanyiko maridadi wa mashati ya polo ya wanaume umepangwa vizuri kwenye raki, ukiwakaribisha wateja kuvinjari aina mbalimbali za rangi na miundo ya shati. Duka lina muundo wa kisasa na rangi tulivu kwenye kuta na hivyo kuchangia mazingira ya ununuzi ya kuvutia.

Duka la mitindo linalouza viatu lililo na safu ya rafu zilizojaa aina tofauti ya viatu vilivyopangwa vizuri kutoka viatu vya michezo hadi viatu rasmi. Sakafu ya duka hili ni ya vigae.

Onysho la kuvutia la duka la nguo likiwa na sanamu maridadi nyeusi iliovalia rinda ya rangi nyingi na michoro mbalimbali iliyokamilisha na kofia kubwa ya rangi ya mchang na miwani ya majano ya kisasa ikionyesha didhi ya manthari ya miwani iliyopangwa vizuri karibu na dirisha kubwa la kioo.

Duka la nguo za kiume la Manix, lenye sanamu za maonyesho, zilizovaa mitindo tofauti ya mavazi. Kuna viatu pia vinavyoonyeshwa. Duka hilo, lenye mwanga mzuri lina sakafu ya mbao, na mapambo ya ndani mekundu na meusi, pamoja na rafu zinazoongeza uzuri.

Safu nadhifu za nguzo za nguo, ndani ya duka la nguo rejareja , zimejazwa na aina mbalimbali za mavazi kama vile jaketi, blausi na suruali. Nguzo ni za vyuma vya rangi ya kijivu, vigae vya sakafu vya rangi ya mchanga na kahawia, vinaongeza mvuto wa duka hili.

Duka la nguo la Idhira lina muonekano ngavu na maridadi na lina sakafu za vigae. Kuna sanamu ya nguo iliyoonyesha gauni la michoro, raki ya mviringo inayoonyesha blausi zenye michoro na nguo za rangi zaidi zikiwa zimepachikwa ukutani. Jina la chapa Idhira linaonyeshwa wazi ukutani nyuma.

Duka la nguo lenye milango ya vyoo na ishara kubwa iliyoandikwa Zoya juu duka limegawanywa katika vipande na sanamu zinatumika kuonyesha nguo tofauti ,nyuma ya sanamu kuna rangi za nguo zilizopangwa paa la duka lina vyuma vyeusi na kuta ni za rangi nyeupe.

Duka la nguo lenye aina mbalimbali za vifaa na mavazi maridadi. Mwanamtindo wa katikati amepambwa kwa kofia, miwani ya jua na blausi yenye muundo mdogo wa maua. Karibu na mwanamtindo, kuna mwonyesho ya vito, shanga, hereni na mikoba. Mandhari ya nyuma ina rafu zilizojaa nguo.

Duka la viatu vya hali ya juu inayo onyesha mkusanyiko ulioratibiwa wa viatu vya wanaume. Rafu maridadi za mbao zinaonyesha mitindo mbali mbali ikiwa ni pamoja na viatu vya ngozi ya kawaida, viatu vya michezo vya kisasa na viatu rasmi vya sherehe.

Duka la nguo lenye wanafunzi wanaoangalia na kukagua mavazi, yaliyoanikwa kwenye raki za nguo, kuna wahudumu wa duka, kwenye vituo vya malipo, waliovalia shati na kofia nyekundu, mnunuzi mmoja, anaweka nguo zake kwenye rukwama.

Duka linalouza viatu na nguo. Kuna viatu vya aina tofauti kama vile viatu vya juu vilivyopangwa kwenye rafu na makoti ya rangi tofauti yaliyoanikwa kwenye raki kutumia shirafu.

Duka la nguo linalouza aina tofauti za nguo. Kwenye duka kuna shati, suruali na blauzi zilizotandazwa na kuanikwa ili wanunuzi waone, kuna vibandiko vya kuonyesha bei za shati na mwanamke aliyesimama kwenye kona moja la duka.

Duka la nguo lenye racki za nguo, picha ya mwanamitindo kwenye kuta na vijisanduku vyeupe vya kardiboardi. Aina za nguo zilizoanikwa kwenye racki ni koti, shati na suruali. Kuna kibandiko juu ya racki kilichoandikwa nikitafsiri moja kwa moja kama ilivyoonyeshwa kwenye runinga.

Duka la nguo la kampuni ya Max liliko ndani ya jumba la biashara. Mbele ya duka, ni ya vioo na kuna bango kubwa lenye maandishi linalotangaza jina ya duka. Dukani kuna mavazi mbali mbali yaliyoonyeshwa na kuanikwa kwenye raki. Kuna mtu anayeingia kwenye duka hilo.

Soko la nguo lenye msongamano mkubwa limejaa mavazi yanayoning'inia kutoka kwenye mabano ya juu. Nguo mbalimbali, mashati, magauni na sketi zenye mchanganyiko wa rangi na mitindo tofauti zinaonyeshwa. Kuna watu sokoni baadhi yao wakichunguza bidhaa na kibandiko cha bei chenye namba hamsini kinaonekana kwenye bango sokoni.

Duka la nguo lenye marafu meupe, na kuta zilizopakwa rangi ya zambarau na nyeupe. Duka linauzwa nguo zilizoanikwa kwenye raki , na mikoba. Aina za nguo zinazouzwa ni suruali , rinda na koti.

Duka la nguo haswa la kuuza makoti. Kuna makoti ya rangi tofauti kama vile kahawia, nyeusi, buluu na kijivu yaliyopangwa kwenye raki za nguo na kuanikwa kwenye raki kutumia shirafu.

Duka lililojaa mavazi maridadi zilizopangwa kwenye rafu huku zingine zimeanikwa kwenye raki. Baadhi ya nguo ni shati za kawaida na sweta za starehe. Mazingira safi yaliyooshwa na taa angavu na za kuvutia yanaangazia ubora na mvuto wa bidhaa.

Gari la michezo la McLaren la manjano katika chumba cha maonyesho. Gari limegeshwa kwenye jukwaa safi jeupe la vigae, likiwa limezungukwa na madirisha makubwa ya vioo yanayotoa mwonekano wa uwanja wa magari wa nje. Juu ya gari, taa ya kisasa ya mvirngo inatoa mwanga mchangamfu. Upande wa kushoto, kibanda maridadi cha habari kinaongeza hali ya kisasa ya chumba cha maonyesho cha hadhi ya juu.

Gari jeusi aina ya shangingi lenye rangi mbili, linaloonyeshwa kwa ajili ya kuuzwa limeegeshwa kwenye barabara, shangingi hilo aina ya Toyota LandCruiser , lina raki nyeusi ya paa juu sehemu ya mbele ina bamba ya chuma nyeusi na nambari ya usajili, mandharini kuna shamba la miti iliyotawanyika na uzio wa waya uliozunguka shamba hili.

Gari jeupe aina ya vani lililoegeshwa kwenye barabara ya lami mbele ya mtaa wa makazi. Gari hili linaonyeshwa kwa nia ya kuuzwa. Nyaya za stima zinapita juu ya gari, na anga ni angavu.

Ndani ya chumba cha maonyesho cha magari ya hyundai kilichoangazwa vizuri. Muuzaji amesimama nyuma ya dawati jeupe, safu la mapokezi tayari kuwasaidia wateja. Katika sehemu ya mbele, magari matatu ya hyundai yanaoneshwa waziwazi yakiwakaribisha wanunuzi watarajiwa kuchunguza miundo mipya zaidi.

Vani la kijivu linalo onyeshwa kwa nia ya kuuzwa limeegeshwa katika eneo lenye vichaka vya nyasi udongo wa kahawia na miamba mikubwa ya kahawia na nyeusi. Lesiure wheels tours and safaris imeandikwa kwa rangi ya bluu upande wa Vani .

Gari jeusi aina ya Honda limeegeshwa kwenye eneo la maegesho na nia ya kuuzwa. Gari lina vioo vilivyotiwa rangi, magurudumu meusi na bamba la leseni mbele. Mandhari ya nyuma ni jengo la maegesho lenye mihimili ya manjano. Gari lina kivuli kwenye uso wa lami wa eneo la maegesho.

Gari jeupe la michezo linalouzwa limeegeshwa kwenye kituo cha huduma chenye maandishi meusi Service kwa kutafsiri huduma juu ya mlango wa kioo, gari hilo lina magurudumu meusi na miamba, gari limeegeshwa kwa ajili ya maonyesho nje la duka la magari.

Treni ya kubeba magari ya buluu inasafirisha magari mengi yaliyotumika kwa ajili ya soko la magari. Treni hiyo ina staha ya juu na ya chini ikibeba magari kadhaa kwa ufanisi kwa wakati mmoja. Muundo dhabiti wa treni hiyo, magurudumu mengi na njia panda huhakikisha upakiaji na upakuaji salama na rahisi.

Mwanaume aliyevaa jaketi ya kahawia ameketi ndani ya gari jipya akiwa na tabasamu kubwa akipokea funguo kutoka kwa muuzaji wa magari. Gari hilo lina viti vyeusi na rangi nyeusi ya nje.

Mwanaume aliyevaa suti ya rangi nyeusi amesimama karibu na gari jeupe la umeme katika duka la magari. Anashughulika kuunganisha kebo ya kuchaji kwenye gari hilo huku mwanaume wa pili akifuatilia mchakato huo. Duka lina muundo wa kisasa lenye madirisha makubwa. Magari mengine yanaonekana nyuma yakidokeza kuwa ni eneo la maonyesho au mauzo ya magari.

Bazaar la magari iliyo na magari ya kutumika inayoonyeshwa na kuuzwa wauzaji na wanunuzi huja pamoja katika matukio kama haya kwa nia ya kuuza na kununua magari ya kutumika kwa bei nafuu. Kuna miti mirefu iliyozunguka uwanja huu wa magari .

Magari yaliyoegeshwa kwa nia ya kuonyeshwa ili kuuzwa kwenye jengo la mawe lenye dari nyeupe. Kuna gari aina ya mitsubishi pajero lenye rangi ya fedha na matairi magumu na gari jeupe kando yake.

Gari aina ya tuktuk linaloonyeshwa kwa nia ya kuuzwa. Tuktuk ile ni rangi nyekundu. Gari za aina hii hutumika kubebea abiria au mizigo. Mandhari kando ya tuktuk ni nyasi na miti.

Gari la zamani linaloonyeshwa kwa nia ya kuuzwa la rangi ya manjano iliambatana na lafudhi nyeusi iliyo wazi na sehemu ya michezo ya hood . Muundo wake uliotunzwa vizuri unaangazia beige ya nembo na magurudumu ya kitambo.

Bazaar la magari iliyo na magari ya kutumika, yanayoonyeshwa na kuuzwa, kuna gari nyeupe, nyeusi na ya kijivu na uzio wa bazaar lile, ni wa mawe, na waya hai, ilikuhakikisha usalama wa bazaar lile.

Gari la zamani kabisa lililoegeshwa kwenye mtaa wa makazi. Gari hilo ni la rangi ya kijivu na sehemu za mduara wa matairi pamoja na mapambo pembeni yakiwa na rangi nyeusi. Lina taa kubwa za mviringo na pambo maarufu la kioo juu ya injini. Magurudumu ni makubwa, sanduku ndogo la mbao limefungwa juu ya ubao wa kupandia kando ya gari. Gari lina muundo wa wazi na kuna uzio wa kijani kibichi na lango kuu.

Mwonekano wa ndani wa gari nyeusi linaloonyeshwa kwa nia ya kuuzwa. Viti vya gari vimefunikwa kwa ngozi nyeusi. Dashibodi, usukani na sehemu ya kati ya gari ni nyeusi. Mkeka wa sakafu ni wa rangi ya mchanga. Paa la gari lina sehemu ya kuruhusu mwanga wa jua.

Kibanda kwenye soko kinachouza aina mbalimbali za mazao na viungo. Vitu vinajumuisha, boksi la kijani la plastiki lililojaa mizizi ya tangawizi, kikapu chenye vitunguu saumu, vitunguu vyekundu, mboga za majani na mtungi wa plastiki wa manjano.

Mwanamke aliyesimama kwenye kibanda cha kicha mazao katika soko lenye shughuli nyingi. Amevaa aproni ya kijani na nyeupe yenye miraba. Upande wa kushoto wake kuna rundo la karoti, upande wa kulia kuna karoti zilizopangwa kwenye gunia kubwa na ndizi mbichi karibu nazo. Soko limejaa watu na bidhaa, miundo ya vibanda vya soko imetengenezwa kwa mbao na mabati.

Mandhari ya soko yenye shughuli nyingi, inafanyika ndani ya jengo kubwa la gorofa nyingi. Vibanda vingi vinaonyesha bidhaa tofauti kama vile nguo za rangi angavu, kazi za mikono na bidhaa zingine. Jengo hilo lina dari kubwa na madirisha marefu, yanayoruhusu mwanga wa asili kuingia ndani.

Mandhari ya soko yenye maonyesho ya bidhaa za kupendeza. Nguo za rangi angavu zimepangwa kwenye meza huku kuta zikiwa zimepambwa kwa sanaa, vito na kazi mbalimbali za mikono. Mfanyabiashara anahudumia kibanda chake.

Soko la nje lililo changamfu na lenye shughuli nyingi linastawi kwa shughuli huku wanunuzi wakivinjari kupitia marundo la nguo na vibanda vikionyesha safu pana ya jezi za mavazi. Madhari hiyo inanasa nguvu za soko lililo jaa bidhaa za mitindo.

Soko lililo na mwanga hafifu wakati wa machweo au alfajiri. Vibanda vya chakula vimepangwa kwenye pande ya njia iliyo chakaa na matunda na mazao mengine yakiwa yamepangwa juu ya vibanda vya mbao. Soko hili linamulikwa na taa hafifu.

Mandhari ya soko iliyo na mkusanyiko mzuri wa vikapu na mikeka iliyotengenezwa kwa mikono na wauzaji wamekaa katikati ya bidhaa zao, sehemu ya mbele imejaa rundo la vikapu vilivyosukwa katika ukubwa tofauti na mifumo tata, nyuma mikeka iliyokunjwa imesimama.

Mandhari ya soko yenye shughuli nyingi inaonyesha hali ya biashara ya kijamii. Mandhari imejaa watu kwenye maduka yao, njia nyembamba ikiwa imejaa viti, vifa vya duka za mitindo na bidhaa zingine. Mandhari hiyo inzua hisia za soko hai ambapo mwingiliano wa binadamu na biashara huungana.

Banda lenye shughuli nyingi, la soko la nje, linaonyesha safu ya viatu vya aina tofauti, vinavyoning'inia, kutoka kwenye vibanda, na kuunda eneo lenye uhai, na lenye muundo wa biashara, na ubunifu.

Mandhari ya soko ya ndani iliyojaa mazao na shuguli nyingi kati ya wauzaji na wanunuzi. Kibanda cha mbao kinaonyesha nyanya nyekundu na mboga za majani ya kijani. Nyuma zaidi vibanda vingine vinaonyesha bidhaa mbalimbali kama vile ndizi, vitunguu, na mazao mengine. Soko liko kwenye jengo kubwa lenye nguzo za zege na dari ya juu.

Mandhari ya soko yenye shughuli nyingi inayofanyika, rundo la mazao ya kijani kibichi inayoonekana kama sukuma, limepangwa kwenye vibanda huku wateja wakivinjari na wauzaji wakihudumia bidhaa zao.

Soko la wazi lenye vibanda vya mbao linaonyesha bidhaa mbalimbali kama vile parachichi na ndimu. Watu wananunua na kuuza bidhaa zao karibu na vibanda hivyo. Jengo hilo ni la mawe na nguzo zake zimepakwa rangi ya bluu.

Soko linalouza bidhaa mbali mbali kama vile ndizi, maembe, tikiti na nanasi. Wauzaji wameweka bidhaa zao kwenye rafu za soko na kuna wauzaji waliosimama kando ya rafu zao na wamevalia makoti ya vumbi.

Rundo kubwa la nguo mchanganyiko limewekwa chini katika soko la wazi. Watu wengi wamelizunguka na wanachunguza, kuchagua na kujadili bei ya bidhaa mbalimbali. Mavazi ni ya aina, rangi na ukubwa tofauti ,yakiwemo mashati na makoti.

Mboga na matunda mbali mbali ya rangi tofauti yamepangwa kwa wingi kwenye soko la mtaa. Kuna nyanya, pilipili hoho za kijani na njano, matango ya kijani, limau, vitunguu, dania na malenge. Kuna kikapu cha plastiki kilicho na mbaazi.

Soko la kuuza mboga na matunda mbalimbali yakiwemo mananasi, pilipili hoho za majano, matango, biringanya, ndimu na kikapu kikubwa kilichojaa tangawizi mbichi limepangwa vizuri. Vyombo vya plastiki vingine vikiwa na mboga za majani vimewekwa juu ya mazao hayo.

Vitunguu vimerundikwa juu kwenye ardhi ndani ya mifuko na juu ya lori. Mtu aliyevalia kofia nyeupe na sketi ya buluu na nyeupe ya miraba amesimama karibu na vitunguu akitazama lori la kijani. Ndani ya lori kuna mwanaume aliyevalia koti nyekundu.

Sehemu yenye viatu vingi vya michezo vilivyopangwa kwa wingi kwenye rafu katika duka. Viatu vina mitindo mbalimbali na rangi tofauti kama nyeupe, nyeusi, nyekundu, buluu na kijani. Sakafu ni ya zege na kuna ubao wa mbao chini ya viatu.

Mandhari ya soko la ndani lenye shughuli nyingi kati ya wachuuzi na wanunuzi. Sehemu ya mbele ina ngazi zinazoelekea chini katikati ya soko na kila ngazi inaonyesha bidhaa mbalimbali. Madirisha makubwa yanayoruhusu mwanga wa asili kuingia ndani yamepanga kuta za juu na jengo lina dari ya juu.

Soko lenye shughuli na bidhaa nyingi za kitamaduni zinazouzwa ndani ya jengo kubwa. Baadhi ya bidhaa zile zilizoanikwa ukutani ni mikoba ya kienyeji, mapambo ya shanga na vikapu vya kufunga. Kuna wafanyabiashara walioketi mbele ya vibanda vyao. Muundo wa jengo una nguzo za zege na madirisha marefu yanayoruhusu mwangaza wa asili kuingia.

Kiwanja kubwa kilicho na udongo ulio wazi na mimea haba vikiwa mbele ya majengo mawili moja la rangi ya kijivu na manjano, lingie rangi ya pinki. Majengo hayo yanatoa nyumba za kukodisha kwa wakaazi wa eneo hili, anga ni ya buluu.

Jengo la kisasa la ghorofa lenye madirisha na kuta za rangi ya kijivu iliyokolea na rangi ya mchanga chini ya anga yenye mawingu. Jengo hilo Lina vyumba vya kukodisha ikiwa ni moja wapo ya suluhisho kwa mahitaji ya makazi ya eneo hilo.

Tangazo la majengo ya Highway Heights Kilimani, likionyesha ofisi za hadhi ya juu, daraja A , zinauzwa au zinakodishwa. Jengo refu la kisasa limechorwa dhidi ya anga la bluu, likisisitiza eneo linalopendwa na huduma zilizopo. Nambari ya simu imeonyeshwa wazi. Ni bora kwa biashara zinazotafuta nafasi za ofisi za hadhi ya juu.

Jengo la makazi linalopendeza, huku nyumba za kukodisha zikisisitiza usanifu wa kisasa na ujenzi bora, mandhari ya jua na muundo wa kisasa unaibua hali ya maisha ya starehe na maridadi ikivutia wakazi au wanunuzi watarajiwa kwa uwekezaji wa mali isiyo hamishika.

Jengo la makazi la gorofa nne, lenye kuta za saruji zilizopakwa rangi nyekundu, kijivu, na nyeupe. Linatoa huduma ya mali isiohamishika ikiwa ni vyumba vya kukodisha. Nguzo ya umeme imesimama karibu ikiwa na nyaya inayoleta umeme kwenye jengo. Uzio unaozunguka jengo hilo ni wa mabati.

Jengo refu lenye nyumba za kukodisha, kuta za saruji zilizopakwa rangi ya blue na rangi ya mchanga, lililozungukwa na uzio wa mawe. Karibu na jengo hilo, kuna kipande cha ardhi kilichozungushiwa uzio wa mabati. Jirani kabisa kuna nyumba zingine za makazi zenye nyumba za kukodisha. Mandharini kuna nyasi kavu.

Mtazamo wa nje wa nyumba ya kifahari ambayo haijakamilika pengine iliyokusudiwa kwa ajili ya uuzaji wa majengo kwa wakazi au wanunuzi watarajiwa kwa uwekezaji wa mali isiyo hamishika. Ngazi ilio mbele ya nyumba inaonesha dalili ya ujenzi unaoendelea.

Majengo ya makaazi yenye maghorofa nyingi. Moja likiwa la kisasa lenye madirisha makubwa na roshani. Mbele ya majengo haya, kuna rundo la mbao zilizowekwa pamoja na vibanda vya kuuzia. Eneo hilo lina barabara inayopita mbele ya majengo.

Majengo katila mazingira ya mijini yakiwa na majengo kadhaa chini ya anga la buluu yenye mawingu yaliyotawanyika na barabara na soko mbele. Majengo yale yakiwa makazi ya watu yanafaa kuwa uwekezaji wa mali, maisha ya mijini au miradi ya uendelezaji wa mali.

Huduma za majengo ikionyesha jiko la kisasa lenye makabati maridadi ya kijivu, kaunta nyeusi na sinki cha chuma cha pua, chini ya dirisha kubwa linalotoa mwanga wa asili. Dohani la hewa juu ya jiko linakamilisha muundo wa jiko la kisasa.

Jengo la kisasa la makaazi lenye nafasi kubwa ya kuegesha magari. Majengo mawili marefu yamepakwa rangi ya kijivu na mapambo meupe, kila nyumba ina roshani yake binafsi. Sehemu ya mbele ni eneo la kuegesha magari na nafasi zilizowekwa alama wazi. Mandhari ni pamoja na miti midogo na ua uliopambwa vizuri.

Huduma za majengo, zikionyesha mali tofauti, ikiwa na pamoja na nyumba za watu, na eneo la ardhi lililozungushiwa uzio, pamoja na muunganisho wa kisasa, ikiwa na mnara wa seli, kwenye mandhari ya nyuma.

Eneo la makazi likiwa na safu ya nyumba zilizo lindwa nyuma ya ukuta wa mawe, chini ya anga lenye mawingu kiasi, katika sehemu ya mbele kuna uwanja wa nyasi. Nyumba zile zina miundo tofauti ya usanifu inayo ongeza mvuto wa kuona kwenye neneo hilo.

Nyumba ya gorofa ya sakafu tatu iliyo na lango kuu la chuma na uzio wa mawe. Rangi zilizopakwa kwenye kuta za nyumba, uzio, na langao kuu ni kijivu, nyeupe, nyeusi na kahawia. Nje ya lango kuu kuna bustani ndogo na pikipiki iliyo egeshwa.

Nyumba ya ghorofa ambayo ni makazi ya watu. Jengo ni la mawe na limepakwa rangi ya kijivu na nyeupe. Mandharini kwenye uwanja wa nyumba kuna; nyasi, maua, miti na taa inayotumika usiku kumulika uwanja wa nyumba.

Mtazamo kutoka roshani ya nyumba unaoonyesha makazi ya watu katika nyumba za ghorofa, kwenye kiwanja cha nyumba za ghorofa kuna miti na magari yaliyoegeshwa, na moja ya nyumba kuna sahani ya DStv inayopokea ishara ya DStv.

Ghorofa lenye vyumba vya kukodisha linaonekana kutoka pembe ya chini. Kuta za jengo lile zimepakwa rangi nyeupe na roshani zina uzio wa chuma za rangi nyeusi. Mstari wa paa la jengo unaonekana , na sehemu ya jengo jingine lililo karibu pia inaonekana. Kuna waya ya umeme inayopita mbele ya jengo.

Nyumba za kukodisha zilizomakazi ya watu. Manthari ya uwanja wa nyumba zile ni ya maua, nyasi na miti. Kuna sehemu zilizo na lami na vivuli vya magari vinavyoegeshewa magari.

Nyumba ya gorofa iliyojengwa kwa mawe, iliyo na sakafu tatu. Kuna uzio wa mabati uliozunguka nyumba, na mandhari ya nje ni nyasi na kichaka cha miti. Kwenye paa kuna kamba za kuanika nguo za wakazi waliokodishwa.

Jengo la ghorofa lenye vyumba vingi linalojengwa. Jengo hilo limejengwa na matofali ya saruji na sehemu nyingi za madirisha tupu zinaonekana katika muundo wake. Kuna nyaya za umeme zinazopita mbele ya jengo. Kuna mtu kwenye paa ya jengo na bango la matangazo kwenye nguzo upande mmoja wa jengo.

Nyumba ya ghorofa ya kukodisha iliyo na kuta za rangi ya nyekundu na manjano. Vyuma vya mlango, dirisha na reli za roshani vimepakwa rangi ya kijivu. Kuna kibandiko kinachotangaza kwamba ni nyumba za kukodisha na aina ya nyumba kwenye jengo hilo.

Mijengo miwili mjengo mmoja ni nyumba ya ghorofa iliyo na sakafu za mawe na sakafu ya juu imejengwa kwa mabati. Kuna maduka matatu ambayo yamekodishwa kwa wanabiashara. Maduka mawili yamefungwa na duka moja limefunguliwa. Na kuna mtu anayesimama kando ya duka lililofunguliwa.

Ubao mkubwa mweupe uliojengwa nje ya jengo unatangaza huduma za usimamizi wa mali. Ubao huo una maandishi makubwa meupe yanayosema Private Smart Agencies chini yake maandishi madogo yanaorodhesha aina za nyumba zinazopatikana, nambari ya simu imeandikwa kwa maandishi makubwa mekundu, sahani ya satelaiti inaonekana kwenye paa juu kidogo ya ubao huo.

Njia katika duka kubwa yenye aina mbalimbali za kunde na viungo vilivyooneshwa na bidhaa za chakula. Njia hiyo ina mwanga wa kutosha na rafu zimepangwa vizuri. Kuna ishara juu ya njia iliyoandikwa pulses kwa kutafsiri kunde. Duka kubwa ni mojawapo ya biashara zinazoendeshwa katika maduka makubwa ya ununuzi.

Duka kubwa, linalouza bidhaa mbalimbali. Hii ni sehemu ya nyama za aina tofauti, zilizopangwa kwenye rafu. Wanunuzi huja, na kuchagua aina ya nyama wanayotaka, na kulipia kwenye kituo cha malipo.

Sehemu ya kuonyesha bidhaa iliyojaa trei za mayai zilizopangwa kwenye rafu. Mayai hayo yamefungwa kwenye vifungashio vya plastiki vya wazi, vya ukubwa tofauti. Bei zimeonyeshwa kwenye rafu na bango linalosema kwa kutafsiri, bei ya chini zaidi lipo karibu na juu ya sehemu hiyo ya maonyesho.

Sehemu ndani ya duka kubwa iliyotengwa mahususi kwa vifaa vya mazoezi. Mandhari yote yamemulikwa vizuri na yamepangwa ikionyesha uteuzi mpana wa mashine za mazoezi na vifaa vya siha, pamoja na rafu za kawaida za maduka makubwa zilizojaa bidhaa za watumiaji.

Sehemu ndani ya duka kubwa inayohusika na chakula cha wanyama haswa chakula cha umbwa , rafu zimejaa aina mbalimbali na ukubwa wa chakula kikavu cha mbwa na mifuko mikubwa ya chakula imerundikwa mbele.

Duka kubwa lenye shughuli nyingi, mpangilio unaoonyesha rafu za ngazi nyingi, zilizojazwa na bidhaa mbalimbali kuonyesha uteuzi mpana wa duka. Njia zimepakanuliwa wazi, kuruhusu wateja kupita kwa urahisi. Kuna wateja katika shughuli za ununuzi, na wafanyakazi waliovaa mavazi mekundu. Hisia ya jumla ni ya duka kubwa la kisasa.

Rafa iliyojaa bidhaa za mapambo katika duka kubwa. Rafu zimepangwa vizuri na zimejaa mafuta na sabuni za kuogea kutoka kwa chapa tofauti. Rafu ni nyeupe na zina alama za bluu na nyeupe juu. Rafa hiyo ina mwanga wa kutosha unaounda mazingira safi na ya kuvutia ya ununuzi.

Rafu katika duka kubwa zilizojaa vizuri, zenye bidhaa tofauti zimepangwa na kuonyesha uteuzi mpana wa bidhaa. Alama za juu zinaotoa mwongozo wazi na kuimarisha hali ya ununuzi. Taa kwenye dari nyeupe zinaleta mwanga na kuongeza mwonekano mzuri wa kuvutia.

Mkahawa katika duka kubwa la Naivas ikiwa na counter ikionyesha keki na bidhaa za kuoka. Ishara maarufu yenye maandishi cafe naivas imewekwa juu ya counter . Sanduku la kuonyesha la chuma na kioo linaonyesha aina mbalimbali za keki. Vikapu ya rangi ya machungwa vinaonekana mbele tayari kwa matumizi ya wateja.

Ndani ya duka kubwa, njia ndefu inaenea hadi mbali, ikiwa imejaa bidhaa mbalimbali kwenye rafu. Jukwaa la manjano la maonyesho limewekwa mwishoni wa njia, likionyesha vitu vya ziada. Karibu nayo, sanamu ya mtoto iliyovaa nguo ya blue inaonyesha rinda linalouzwa. Sakafu ni ya vigae.

Duka kubwa la carefour lililo anganzwa vizuri linalonyesha muondo wake wa nje na alama. Nembo ya bluu na nyekundu ya carefour inaashiria wazi mlango, ambao unalindwa na wafanyakazi wa usalama. Sehemu ya mbele ina magari katika eneo la maegesho.

Sehemu ya viatu katika duka kubwa, ikionyesha rafu yenye viatu vinavyouzwa na masunduku kando yake. Rafu hiyo ina rafu tano nyeupe zilizopangwa viatu vya aina tofauti na bango jekundu lililoandikwa punguzo asilimia hamsini juu yake. Wateja wachache wanatembea karibu na kuna kigoda chekundu karibu na rafu.

Sehemu kwenye duka kubwa iliyo jaa bidhaa za mikate, rafu zimejaa mikate inayopatikana kwa ukubwa na chapa tofauti. Taa za kimkakati zinaangazia duka hilo na mteja mwenye troli anaonekana nyuma akikagua bidhaa, kuna vibandiko vinavyoning'inia kutoka kwenye dari venye jina la duka ile Quickmart.

Ndani ya duka kubwa la bidhaa za chakula lililoangazwa vizuri, likiwa na maonyesho mbalimbali ya bidhaa. Mikate katika vifungashio safi, inaonekana kwenye rafu, na bidhaa tofauti. Kuna mistari ya kulipia kwa umbali, na mabango yanayoning'inia juu, yakiwaongoza wanunuzi.

Rafu ya duka kubwa limejaa magodoro ya rangi na mifumo tofauti yaliyopangwa kwa mpangilio mzuri. Magodoro hayo yamepangwa kwa karibu kuhakikisha yanaonekana na kupatikana na wanunuzi.

Duka kubwa iliyo na wateja na wafanyakazi katika shughuli zao. Rafu zimejazwa pande zote na ishara za manjano, nyekundu na nyeupe zinaning'inia kutoka kwenye dari. Bidhaa mbalimbali zimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu. Sakafu ni safi na imewekwa vigae na taa ni angavu.

Duka kubwa iliyopangwa vizuri ikiwa na rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali za usafi. Rafu hizo zimewekwa nembo ya Clenashelf freshmarket kwenye nguzo. Rafu zimepangwa vizuri huku bidhaa zikiwa zimepakiwa kwa kuvutia.

Duka kubwa linalouza bidhaa mbalimbali kama vile vitu za kuchezea kama kibandiko kinavyoashiria. Rafu zimepangwa bidhaa tofauti ikiwa ni pamoja na kadi za salamu na vitu vya kuchezea. Chini ya rafu kuna safu ya friji moja ikiwa na jina la chapa Dairyland .

Duka kubwa linalo uza bidhaa tofauti, bidhaa zimepangwa kwenye marafu. Baadhi ya bidhaa zinazouzwa ni container za plastiki, marafu ya plastiki. Kwenye marafu kuna vibandiko vinavyo onyesha bei na kuna watu wawili ambao wanakagua bidhaa wanazotaka kununua.

Duka kubwa linalouza bidhaa mbalimbali. Baadhi ya bidhaa zinazouzwa katika duka hili ni sharubati na karatasi shashi. Kuna watu watatu wanaochukua bidhaa kutoka kwa rafu. Rafu zimepangwa kwa mpangilio mzuri, kila aina ya bidhaa katika sehemu yake.

Rafu za dukakuu zilizojaa bidhaa mbalimbali za kusafisha na za nyumbani, za rangi tofauti. Rafu zimepangwa Kwa utaratibu. Kuna taa zinazoning'inia kwenye dari na sakafu ni ya vigae vya kijivu.

Duka kubwa la kuuza bidhaa mbalimbali. Kuna kaunta kadhaa za malipo zilizo na mabango juu yake, yenye maandishi kaunta ya haraka. Kuna mfanyikazi wa duka aliyesimama karibu na kaunta ya malipo. Kuna kiberenge kilichojaa bidhaa za mnunuzi na taa zinaning'inia kwenye dari. Kuna kamera ya usalama kwenye nguzo.

Rafu katika duka kubwa zikiwa zimejaa aina mbalimbali za kahawa. Kuna chapa tofauti, ladha tofauti na aina mbalimbali za vifungashio zikiwemo kahawa za papohapo na kahawa ya kusaga kwenye mifuko na mitungi. Bidhaa zimepangwa kwa mpangilio mzuri na baadhi yake zina lebo za bei za offer .

Duka kubwa linalouza bidhaa mbali mbali. Hii ni sehemu ya kuuza sharubati zilizopangwa kwenye rafu. Wanunuzi huja na kuchagua bidhaa wanazotaka na kulipia kwenye kituo cha malipo. Kuna taa kwenye dari ya duka hili.

Mtazamo wa njia kuu katika duka kubwa ambapo rafu zimejaa vitafunio na vinywaji mbalimbali. Sanduku tupu la kadibodi limekaa sakafuni labda likiwa ndio tu limepakuliwa bidhaa.

Duka kubwa linalouza bidhaa tofauti, bidhaa zimepangwa kwenye marafu. Baadhi ya bidhaa zinazouzwa ni chuju joto, chupa ombwe, sufuria na kaango. Wanunuzi huchukua bidhaa wanazotaka taka kutoka kwenye marafu na kulipia kwenye vituo vya malipo.